Wanaume wawili wakishughulikia karatasi juu ya meza. Mmoja wao aliyevaa shati jeupe na maski ya samawati, anaonekana akimsaidia mwingine kuweka kidole chake kwenye karatasi. Watu wengi wamekusanyika nyuma yao wakitazama kwa makini. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje.

Bango kubwa lenye maandishi Court and next mediation na alternative dispute resolution mechanism . Wamevaa suti za kibiashara na barakoa za uso. Wanatembea kwenye barabara ya lami. Nyuma yao kuna miti ,majengo na alama za biashara. Anga ni jeupe chenye mawingu.

Ofisi ya huduma Kenya ambapo watu wamekusanyika kwa huduma za kiserekali. Kuna alama kubwa ya Huduma Kenya kwenye ukuta. Wafanyikazi wamevaa sare nyeupe na nyekundu, skrini nyingi za kompiuta zinaonyesha habari mbalimbali.

Kundi la watu wanao sherekea huku waki inua mikono yao hewani. Katikati kuna mtu anayeshikilia kombe la dhahabu juu ya kichwa chake. Wengine wamebeba mavazi ya buluu na baadhi meupi. Wako chini ya dari yenye nguzo la samawati, nyuma yao kuna jengo jeupe, watu wanaonekana wakiwa na furaha kubwa.

Wachezaji wanne wa mpira wa kikapu kutoka Kenya. Wote wamevaa jezi nyeusi yenye maandishi Kenya na bedenra ya nchi hii. Mmoja anashikilia mipira miwili ya kikapu. Wote wanatabasamu wakionyesha umoja na furaha.

Wachezaji wawili wa mpira wamekimbia uwanjani wa mchezo. Mmoja amevaa jezi ya bluu na suruali nyeusi, na soksi za samawati. Mwengine amevaa shati lenye mistari nyekundu na nyeusi. Viti vya kijani vinaonekana nyuma. Alama ya ligi inapatikana bandani la kando.

Watu watatu wamevaa mavazi ya kitaalamu ya nyekundu na nyeusi wakisimama kwenye ngazi na mawe. Wanawake wawili na mwanaume mmoja wanatabasamu. Wamevalia manguo ya kitaalamu yenye rangi mbalimbali. Jengo la kahawia liko nyuma yao. Wote wanashikana mikono kwa kutumia elbow .

Mwanariadha mwenye fulana nyekundu, akiruka angani katika uwanja wa michezo. Amevaa suruali nyeusi na viatu vyeupe. Nyuma yake kunaonekana viti vyekundu na kijani. Na watu walioketi wakiangalia anavyoruka.

Watu wengi wamekusanyika pamoja. Mama mmoja ameshika skafu yenye maandishi Gormahia. Amevalia t-shirt nyeupe. Nyuma yake kuna wanaume. Wamevaa nguo za buluu , kijani na rangi zingine. Wote wanaonekana wenye furaha.

Kundi la mashabiki wa mipira wa miguu uwanjani wakishangilia kwa nguvu. Wengine wamevaa jezi wakiwa wameshikilia simu au vuvuzela . Nyuso zao zinaonyesha furaha tele. Jukwa limejaa watu wengi wanaofurahia mchezo. Wamevalia rangi mbalimbali kama vile nyekundu, nyeusi na kijani.

Watu wengi wamekusanyika ndani ya ofisi kubwa, baadhi yao wameketi kwenye viti vya chuma. Wengine wamesimama, mwanamke mmoja amevaa hijabu nyekudu na anafanya kazi nyuma ya kaunti nyeupe. Kuna alama za kijani na nyekundu kwenye ukuta kuna madirisha ya girili za chuma. Wanaume na wanawake wanavalia nguo mbalimbali za rangi tofauti wakingoja.

Mwanamke amesimama nyuma ya jukwaa la mbao, akizungumza kwenye mikrofoni. Amevaa joho la nyekundu, lenye kola nyeupe. Nywele zake zimepangwa kwa mistari. Kuna nembo za dhahabu iliyo mbele ya jukwaa. Mazingira ya nyuma, yanaonekana kuwa ya buluu na nyeupe.

Kikapu cha plastiki cheupe chenye mashimo madogo yaliyopangwa kwa muundo mzuri kimeandikwa Kenpoly pembeni mwake . Kikapu kimewekwa sakafuni ya saruji karibu na ukuta wa rangi ya waridi. Nyuma yake kuna mlango wa buluu uliyoharibika, hiki ni chumba cha kuhifadhi vitu nyumbani au kufunga nguo.

Mkutano wa maofisa wa mahakama wakiwa wamepanga safu mbili. Nyuma yao kuna bango la kijani lililoandikwa The Judiciary Tribunals, na nembo ya serikali. Wamevaa fulana ya kazi za rangi nyeupe na kijani. Mapambo ya sherehe yamefunguiwa juu. Hii ni afla rasmi ya Taasiya za Kisheria zinazoshughulikia mizozo za haraka na ufanisi.

Wanaume wengi wamekusanyika katika eneo moja. Moja akiongea katika kipaza sauti kilicho mbele yake juu ya podiamu iliyoandikwa ODM, wamevalia kofia za machungwa na nyuma yao kuna bango lililoandikwa HOUSE .

Wanaume wengi wamevaa suti za kijivu na nyeusi wakisimama pamoja .Mmoja wao amesimama mbele ya kipaza sauti chenye herufi za machungwa. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye picha la mtu na miti. Kuna maandishi ya ODM kwenye kiunga cha kahawia. Baadhi ya watu wamevalia tai za buluu, nyekundu na rangi nyingine mbalimbali.

Picha ya selfie katika uwanja wa michezo yenye umati mkubwa wa watu. Wanaume wawili wako mbele, mmoja amevaa jaketi nyeusi ya under Armour na mwingine amevaa shati ni rangi za waridi na buluu. Numba yao kuna mashabiki wengi waliokaa kwenye viti vya uwanja. Angaa lina mawingu na jua linang'aa kidogo.

Ofisi ya ndani, yenye ukuta wa kioo na madirisha makubwa. Kuna mwanamke mmoja amesimama karibu na kaunti yenye rangi za kijani na nyekundu. Maandishi transforming public service delivery na kuendeleza huduma bora. Sakafu ni ya vigae vyeupe na kuna viti, kompyuta, miwanga ya dari.

Kundi la watu wazima katika chumba cha mikutano. Mwanaume mmoja mwenye suti nyeusi na tai nyekundu anapokea hadhi ya samawati kutoka kwa mwanamke aliyevaa suti nyeusi. Watu wengi wamesimama nyuma wakishuhudia tukio hilo. Sherehe ofisi au makabidhiano.e

Watu kadhaa wakiwa chini ya kijumba kama hema. wengine wamekaa kwenye viti wengine kwenye benchi. Meza ya mbao iliyoandikwa info desk ipo mbele. Mwanamke mmoja ameketi chini akishughulika na karatasi. Wengine wanasubiria.

Wanaume wawili wamevaa suti za kibiashara wakisimama katika ofisi ya Huduma Kenya. Mmoja anasoma karatasi za rasmi. Alama za Registration Of Self-Help Groups na Uwezo Fund zinaonekana juu. Kaunti zenye nambari tano na sita zimewekwa kwa wateja. Mazingira ya kisasa ya serikali yanahusiana na utoaji wa huduma za uma kwa raia.

Sherehe ya kuapisha wakili. Juu wawili wamevaa joho nyeusi na wig nyeupe wakisimama kwenye podiamu yenye mikorofi mingi. Moja anashikilia kitabu cha sheria. Chini kundi kubwa la mawakili wamejitengeneza kwa picha ya pamoja, wote wamevaa mavazi rasmi ya mahakama.

Kundi la watu wanaoinua mikono yao hewani wakiwa na furaha, wamebeba maua mbalimbali. Bendera ya Kenya imeekwa mbele yao. Nyuma kuna bango lenye maandishi Baadhi wamevaa mavazi meupe wengine meusi, anga ni buluu. Watu wanaonekana wakisherehekea jambo fulani. Mazingira ni ya nje kwenye sherehe za umma.

Eneo la ujenzi wa mfumo wa maji unaoendelea. Kuna bpmba kubwa la kijani lililowekwa karibu na kisima cha saruni chenye umbo wa mduara. Mazingira yanajumuisha majani, miti na uwanja wa kijani kibichi. Kuna pia vifaa vya ujenzi, mawe na ukuta wa waya unaozunguka mradi huu wa miundo mbinu ya maji katika mazingira ya kijani.

Wanaume kadhaa wakiwa wamevalia suti isipokuwa mmoja aliyebalia sara ya kijeshi, wawili kati yao wanashikana mikono huku wengine wakiwatazama, kuna mwanamke mmoja upande wa kushoto, nyuma yao kuna miti mingi na mijengo kadhaa. Wanaonekana wakiwa kutabasamu.

Watu wengi wamesimama chini ya mwavuli mikubwa ya njano yenye maandishi, pana mwanamke wenye miwani amesimama kando ya mwavuli wanamume nyuma yake. Nyuma yao kuna jengo la chumba, miti na anga la bluu wengine wamevaa nguo za rangi mbaimbali wakiwa katikati mazingira ya wazi.

Ofisi ya ndani yenye watu waliovaa nguo nyeusi. Kuna meza ya kahawia zenye komputa nyeusi, viti vya kijivu na mabango yenye huduma kenya yaliyowekwa ukutani. Paa nyeupe lina mapira mekundu yaliyotundikwa. Sakafuni ni vigae virefu vya rangi nyeupe, mazingira ni ya kazi rasmi.

Mwanaume mmoja amesimama mbele ya membari yenye nembo ya jamhuri ya Kenya. Amevalia suti ya samawati na tai ya njano. Anashikilia kitabu cheusi mkononi. Bendera mbili za Kenya zinaonekana nyuma yake. Anaonekana akiongea.

Mwanaume mwenye suti ya buluu na tai ya machungwa akishika kitabu cheusi. Amesimama karibu na mwanamke mwenye gaoni jeupe yenye maua ya nyekundu. Kuna kipaza sauti, meza ya kijani na watu wengi nyuma yao. Mazingira ni ya ndani ya jumba kubwa lenye miwang'a ya kung'aa.

Kijana mmoja amesimama kwenye uwanja wa magari akiwa amevaa sweta nyeusi na suruali nyeupe. Ameshikilia pasipoti kwenye mkono mmoja na karatasi kwenye mkono mwingine. Kuna miti mingi ya kijani nyuma yake pamoja na magari kadhaa yaliyoegeshwa.

Jengo la Posta kuu jijini Nairobi. Piki piki kadhaa zimeegeshwa mbele ya jengo hilo. Mwendeshi pikipiki mmoja amevalia koti la manjano na kofia ngumu akiwa amebeba sanduku la Posta. Watu wachache wanatembea kwenye barabara. Majengo makubwa yanaonekana nyuma. Anga ni ya buluu na mawingu meupe. Barabara ni pana.

Mchezo wa mpira wa miguu kati ya timu mbili unaendelea uwanjani. Wachezaji wamevaa jezi za manjano, kijani na samawati. Mashabiki wengi wamejaa kwenye viti vya uwanja wakifuatilia mchezo kwa ushuku. Alama za matokeo zinaonyesha dakika arubaini na mbili na sekunde hamsini na mbili na uwiao mabao moja moja. Mazingira ni ya mchezo mkuu wa ligi ya nchi ya Kenya.

Sherehe ya kiapo ambapo mwanamume mmoja anasoma kiapo mbele ya microphoni huku akiwa amevaa suti nyeusi na tai nyekundu, mwanamke mmoja amevalia sare ya nyeusi iliyo na nyekundu, mwanamke mwingine amevalia nguo ya kijivu na kushikilia kitabu, nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu, bendera za rangi mbalimbali na zulia jekundu.

Jengo la njano lenye maandishi immigration services control office juu yake. Watu kadhaa wamevaa barakoa za uso na wamesimama mbele ya jengo hilo. Mmoja amevaa suti nyeusi na kofia. Mwingine amevaa hoodie nyekundu na wengine wamevaa mashati ya buluu.

Watu wengi wamesimama mbele ya jengo lenye njano lenye paa nyekundu. Moja amevaa suti ya bluu na tai nyekundu, mwingine ana vazi ya kijani baadhi wamevaa barakoa. Maandishi makubwa yameandikwa ukutani Department of Immigration Service Passport Control Office . Madirisha yao ya kioo yanaonekana pande zote, mtu mmoja anashikilia karatasi mkononi.

Mkutano wa furaha. Watu wengi wamevalia shuka za buluu na nyeupe. Wanaume na wanawake wanasherekea kwa kuinua glasi labda za divai. Kuna keki kubwa ya buluu na nyeupe mezani na chupa za mvinyo za kijani kimbichi. Tabasamu nyingi zinaonekana usoni mwao. Wanaonekana kufurahia tukio hili maalum.

Timu ya wanawake wa mpira wa miguu wamevaa jezi za buluu wakizungumza uwanjani. Nambari kumi na kumi na moja zinaonekana wazi kwenye nguo zao. Viti vya rangi nyekundu, kijani na njano vimepangwa nyuma yao katika ukumbi. Wachezaji wamekusanyika kwa mazungumzo ya kikundi kabla ya mchezo.

Umati wa watu wameketi na kusimama katika sherehe au hafla na mwanamke amevaa jezi nyekundu ya Kenya Airways akiwa na miwani ya jua. Mwingine amevaa nguo za rangi mbalimbali bluu, nyeupe, manjano. Mazingira yanaonekana kuwa uwanja au eneo la michezo.

Ofisi za serikali zenye foleni ndefu. Watu wengi wamesimama wakisubiri huduma kwenye madirisha ya utoaji. Askari mmoja amevaa sare ya kijani na kofia nyeusi akisimama pembeni. Wengine wameketi wenye viti wakishika karatasi. Jengo lina miwanga ya kiazamani na sakafu ya vigae. Mazingira yanaonekana rasmi sana

Mtu mmoja amevaa kofia na kofia ingine inayofanya kama narakoa. Zimeandikwa alama ya kisiasa. Vitu hivi vimeandikwa maneno kura kwa Moi na KANU pamoja na picha ya jogoo. Rangi nyekundu imetumika kwa maandishi hii. Hili ni vazi la kampeni za uchaguzi. Mchoro wa ndege unaonekana wazi.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamevalia jezi za manjano na jani wakishangilia uwanjani. Wengi wao wanaonekana kufurahia na wanashikana mikono. Mmoja wao anafunikwa macho, nyuma kuna viti vya watazamaji na uwanja wa kijani.

Wanawake wanne wakiwa wamesimama nje. Wamevalia mashati meupe na skafu za kijani na nyeupe. Wawili kati yao wanashikana mikono. Wanawake hao wote wana nywele nyeusi. Gari jekundu na magari mengine yanaonekana nyuma. Mwanaume mmoja amesimama nyuma yao. Wanawake hawa wanaonekana kuzungumza.

Kundi la watu wengi wamekusanyika chini ya hema kubwa baadhi wameketi wengine wamesimama. Watu kadhaa wamevaa mashati meupe lenye lafudha nyekundu. Kuna mabango yaliyoshikwa baadhi yalikuwa yameandikwa Identity cards na Helb . Mandhari inaonekana kuwa ya nje.

Uwanja mkubwa wa riadha umejaa watu, kuna watazamaji wengi vitini, wanariadha wako tayari kukimbia kwenye nyimbo za kahawia, sehemu ya ndani ina nyasi za kijani, kuna majengo mandogo na vifaa vya michezo pia, upande wa nje kuna miti mingi.

Wanawake wawili wanaangalia skrini ya kompyuta kwenye meza ya mbao. Moja amevaa shati jeusi na nyeupe, mwingine gauni la kijani kibichi. Mwanamke wa pili ana nywele za zambarau. Nyuma yao kuna watu wengi wamesimama. Chumba kina kuta za manjano na ubao mweusi.

Mashabiki wa timu ya Tusker wamevaa manguo ya manjano wakishangilia kwa furaha katika uwanja wa mpira. Mwanamume mmoja katikati amevaa kofia nyeusi akipiga kelele za ushindi. Kundi kubwa la wafuasi wameonyesha msisimko mkubwa wakiwa wamesimama.

Mashine ya ujenzi ya Hyundai ya rangi ya njano na nyeusi ikiwa katika uwanja wa ujenzi. Mbele yake kuna mabomba makubwa ya saruji yaliyopangwa ardhini. Nyuma kunaonekana miti ya kijani na majengo ya saruji. Anga ni jeupe na mazingira ni ya mti.

Mwanariadha huyu anaruka urefu akitua kwenye mchanga nyeupe. Yeye amevaa sare ya Kenya yenye rangi za kijani, nyekundu na nyeusi. Mikono yake iko hewani wakati wa kuruka. Nyuma yake kuna uwanda mkubwa wenye viti vya watu wa kutazama. Nyasi ni za kijani kibichi na mazingira ni ya mchezo wa kimataifa.

Watu wengi wamekusanyika karibu na meza ndefu iliyofunikwa nguo ya kijani, Kuna chupa na karatasi juu ya meza hiyo, wengine wamevalia barakoa, na baadhi wamekaa wakiudumikia wale waliokuwa wamesimama.

Umati mkubwa wa watu, wanao unua mikono yao hewani wakiwa na furaha. Wengi wamevaa mashati nyekundu. Wengine nyeupe, kijani, na rangi nyingine mbali mbali. Baadhi, wamebeba bendera ya Kenya. Kuna mwanamke mmoja, mzee, aliyevalia shati la njano katikati la kundi. Wote wanaonekana wakisherekea au kuungana katika tukio fulani la jamii.

Slaidi ya uwasilishaji, upande wa juu wa kulia kuna nembo ya Kenya na maneno, Republic of Kenya na The Judiciary . Sehemu kubwa chini ina kichwa kinachosema State of the Judiciary and the Administration of Justice . Rangi kuu ni nyeupe na dhahabu.

Watu wengi wakiwa wamevalia nguo za buluu. Mwanaume mmoja amesimama mbele akiongea kwenye kipaza sauti. Wengine wamesimama karibu yake wakimsikiliza. Mabango ya buluu yenye nembo Kalonzo yanaonekana. Wanawake wawili wamevaa hijabu nyeusi na buluu.

Bomba kubwa la kijani likivuka mto kwenye maji machafu. Bomba hili, lina valve ya samawati katikati. Kando ya mto, Kuna udongo ulio poromoka na mimea pia Kuna mashimo ya zege yaliyosimama karibu.

Mashabiki wa timu ya mpira wa miguu wa Gor mahia wakiwa katika uwanja. Wamevaa nguo za kijani na nyeupe wakishika bendera kubwa yenye jina la klabu yao. Kuna umati mkubwa wa watu wanaofurahia, baadhi wakiwa na kofia. Mshabiki mmoja amevaa fulana yenye uso wa fuu. Mazingira ni ya sherehe za michezo.

Skrini ya kompyuta inayo fanya kazi, fomu ya ombi la huduma imeonyeshwa ikiwa na sehemu za kujaza taarifa kama vile jina, namba ya kitambulisho, anwani na namba ya simu. Kivinjari cha wavuti kinaonekana juu ya skrini, kifaa cha HP kimetumika, chini ya skrini wakati wa tarehe kinaonekana wazi, maadhari nyuma yana viti.

Watu wengi wamejipanga ndani ya ofisi yenye computer za meza za machungwa. Kuna mabango ya kijani na nyekundu yaliyoandikwa maandishi ya kiingereza kwenye kuta. Watu wamevaa suti za biashara na mmoja amevalia shati nyeupe. Mwangaza wa jua inaangaza chumba chenye mazingira ya kiofisi.

Wafuasi wengi wamekusanyika katika uwanja wa michezo wakiwa wamevaa mavazi ya rangi mbalimbali. Baadhi wamevaa mashati mekundu yenye maandishi, wengine wana kofia za kijani na manjano. Viti vya bluu vimejaa watu wanaume na wanawake, mazingira yanaonyesha sherehe au mchezo mkuu unaofanyika.

Umati wa watu uliovalia nguo inayofanana ya samawati na kofia ya samawati, wanaonekana kuwa wakishangilia. Baadhi ya hawa watu wameinua mikono yao juu. Wengine wamevalia suti na tai nyekundu.

Watu wengi wameketi kwenye viti vya uwanjani. Baadhi wamevaa mashati za manjano na kijani chenye maandishi. Wengine wamevaa nguo za rangi mbali mbali. Kuna mtu mmoja amevaa kofia ya kijani. Watu wanaonekana kuwa wakifurahi na kutabasamu. Nyuma zao kuna umati mkubwa wote walioketi kwenye rafu ya chini na juu.

Wachezaji wa kandanda wakipigania mpira hewani. Timu moja imevaa suti nyekundu nyingine manjano. Mmoja ana nambari 19 na Otindo mgongoni. Mwingine ana 18 kwenye jezi jekundu. Viti vya nyekundu na buluu vinaonekana kwenye jengo la michezo. Watu wameketi kukagua mechi.

Kikundi cha viongozi wamevaa suti za kiofisi wakiwa nje ya jengo la serikali. Baadhi wamevalia shati jeupe na tai nyekundu. Mwanamke mmoja anashikilia kitabu cha kijani huku wengine wakionyesha hati nyeupe. Wote wanatabasamu na kuonekana wamefurahi. Hii ni sherehe ya uteuzi wa mradi fulani wa uma. Mazingira yanaonyesha kazi ya maafisa wakuu.

Wanawake kadhaa wakicheza mpira wa kikapu nnje. Mmoja anashika mpira akijaribu kuwapatia wenzake. Wachezaji wengine wamemzunguka wote wamevalia jezi za bluu na nyeupe. Nyuma yao, kuna majengo na watu wengine.

Timu ya wachezaji wa mpira wakiwa wameshikana mikono, baadhi wamevaa shati la kijivu, wengine la dhahabu na mmoja amevaa la kijani, wako kwenye uwanja wenye nyasi za kijani kibichi, nyuma kuna watu walioketi kwenye makao ya nyekundu na nyeupe, nambari mbalimbali zinaonekana kwenye mavazi yao.

Uwanda wa ujenzi uliochimbwa kwa kina kubwa. Kuna mashine ya kuchimba ya Hyundai upande wa kushoto. Pia kuna mabomba ya saruji maji yaliyojaa katika mashimo. Udongo wa kahawia, majengo ya nyuma, miti ya kijani, anga la buluu na watu wanaotembea umbali. Mazingira ni ya mjini.

Watu wengi wamekusanyika katika nyumba ya ofisi. Wamevalia maski za rangi tofauti tofauti, wengine nyeusi wengine samawati. Mwanamke mmoja amevaa sketi nyeusi na blausi nyeupe. Mwanaume amevalia suti ya buluu na shati nyekundu.

Watu wengi wamejaa ndani ya jengo jeupe lenye nguzo za chuma .Mwanaume moja amevaa suti nyeusi na miwani akisimama karibu na kizuizi cha mbao. Wanawake kadhaa wamevaa hijabu ya buluu na nyekundu .Komputa nyingi zimewekwa juu ya meza ndefu. Alama ya center inaonekana ukutani juu.

Wachezaji wa timu ya mpira wamekusanyika pamoja kwa sherehe ya ushindi baada ya mchezo. Wamevaa jezi nyeusi zenye mistari ya machungwa ya nambari mbalimbali. Mmoja amevalia jezi la kijani na mlinzi la mlango. Wanainua mkono yao hewani kwa furaha.

Wanaume wanne wamesimama pamoja wawili wamevalia suti nyeusi na bluu wakisalimiana. Hao wengine wawili wamevalia sare za mahakama zilizo na rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe. Kuna umati wa watu nyuma yao na miti.

Wachezaji watatu wa mpira wa mikono uwanjani, mmoja amevalia jezi nyeupe na anajiandaa kurusha mpira, wengine wawili wamevaa jezi la bluu na wanajaribu kumzuia, watazamaji wengi wanaonekana nyuma yao, uwanja unaonekana kuwa wa nje.

Wachezaji wawili wa mpira wamekimbia uwandani wa mchezo. Mmoja amevaa jezi ya bluu na suruali nyeupe. Mwingine amevaa shati lenye mistari ya nyekundu na nyeusi. Viti vya kijani vinaonekana msongamano wa nyuma. Alama ya legi inapatikana kwa ndani na kando.

Watu watatu wakiwa katika sherehe rasmi. Mwanamke katikati amesimama mbele ya kifurushi cha hotuba yenye alama ya kenya. Amevaa gauni jekundu. Mwanaume amevalia suti nyeusi na mwanamke pia amevalia gauni nyekundu. Bendera za kenya zinaoruka nyuma yao.

Watu wengi, walio ofisi humu ndani wamevalia shati nyeupe na fulana nyeusi. Pia kuna viti vyeusi na vyekundu vinavyoonekana. Mama mmoja anaonekana amevalia miwani. Kuna skrini hapo juu, iliyoandikwa nambari 28.

Kundi la watu wengi wliovaa nguo za kijani kibichi na nyeupe, wakiwa wamejaa uwanjani, mmoja amevaa sare iliyokama ya polisi na amebeba bango lililoandikwa kwa maandishi ya kijani na bluu. Mazingira ni ya michezo ya mpira.

Jengo la ndani lenye watu wengi walioketi kwenye viti vya plastiki. Kuna madirisha ya kioo yenye alama za bluu. Dari ni jeupe na lenye taa nyingi. Watu wamevaa nguo mbalimbali baadhi mekundu wengine manjano, meupe na rangi nyingine. Mazingira ni ya ofisi au kituo cha huduma za umma.

Mwanaume amevaa suti ya buluu anaongea kwa mikono yake akiwa amesimama. Watu wengine wameketi wakimsikiliza katika ofisi za Huduma za uma . Kuna alama za cheti cha kuzaliwa na kifo nyuma yake. Mazingira ni ya kizazi na ya rasmi.

Watu wengi wameketi mezani wakifanya kazi za uandikishaji. Baadhi ya wafanyakazi wamevaa jaketi za kijani kibichi. Mwanamke mmoja ana nywele zilizofungwa juu. Mwanaume anakaribia meza akiwa amevaa shati la kahawia. Kuna mifuko ya nyekundu na karatasi nyingine juu ya meza.

Ofisi kubwa yenye sakafu ya vigae vya rangi tofauti. Dawati la habari imeandikwa information desk kwa herufi za kijani. Juu yake kuna kompyuta na alama ya kampuni. Nyuma kunaonekana madawati mengi ya huduma kwa wateja.

Ofisi ya uma ina watu wengi walioketi wakisubiri. Mama mmoja amebeba mtotom mchanga. Msimamizi wa kike amevaasuti nyeusi akiongoza mazungumzo. Nyuma kunaonekana mabango ya kijani na nyekundu yenye habari muhimu. Mazingira ni ya kisasa yenye vitivyeupe na dirisha kubwa.

Wanariadha wa mbio za umbali mrefu wa Kenya wamebeba viatu. Wamevaa sare nyekundu zenye maandishi Ken wakionyesha furaha baada ya ushindi. Moja anainua mkono juu akishangilia, nyuma kunaonekana makazi ya wapenzi wengi waliokusanya kuona mchezo huu.

Sherehe rasmi ambapo watu wanne wamesimama mbele ya meza ya kahawia mmoja amevaa joho jeupe la heshima. Wengine wamevaa suti nyeusi na gauni nyeupe. Kuna bendera, mikrofoni na umati mkubwa na watu nyuma yao. Zulia nyekundu limesambazwa chini. Mazingira ya sherehe za serekali au za kimataifa.

Watu watatu wamevaa jezi nyekundu na kijani. Mwanamke mmoja amevaa kofia nyeupe na anatabasamu. Mwanaume mmoja amevaa miwani ya jua na kofia ya njano. Wengine wamevaa vinyao vya uso. Kuna maandishi ya Vodacom kwenye mavazi yao. Wote wanasimama pamoja wakiwa na furaha. Baadhi wameshikana mikono juu.

Kundi la watu wengi waliovalishwa nguo nyeusi na nyeupe wakiwa wamesimama pamoja nje ya jengo la rangi ya dhahabu. Wanashika mabango yenye maandishi. Mbele kuna meza yenye vifaa za sauti na alama ya president .Kuna mti wa mnazi upande wa kulia.

Umati watu walio sanyika katika sherehe, wamevaa nguo mbalimbali za kitaifa na bendera za Kenya zinapeperuka, baadhi wamevaa miwani ya jua na kofia, kuna watu wengi wameketi na kusimama chini ya mti, hii inaonekana kuwa sherehe za kitaifa au mchezo muhimu ambako raia wamekuja kuunga mkono na kufurahia pamoja.

Mkutano wa kijamii unafanyika chini ya hema kubwa, afisa mmoja nakaa mezani akitumia kompiuta kufanya usajili. Watu wengi wamesimama foleni wakisubiri huduma zao, mazingira ni ya uwanjani na umati mkubwa unaonekana nje. Kuna makaratasi mengi juu ya meza pamoja na vifaa vya kazi.

Watu wamesimama mbele ya kiunga cha huduma chenye kioo. Mwanamke mmoja amevaa shati jekundu anafanya kazi nyuma ya kaunta ya kijani kibichi wawili wamevaa shati nyeusi wakimwangalia. Kuna alama za bluu, nyekundu na kijani juu ya dirisha. Maandishi ya nambari 22 na 21 yameandikwa kwenye vibao vikuu.

Kiwanja cha mpira kimejaa mashabiki wengi walioketi kwenye ghorofa ya majengo yanayojengwa. Wachezaji wanne wanashindana uwanjani. Wawili wamevaa jezi nyekundu na wengine wawili ya njano. Anga ni ya samawati chenye mawingu machache. Kuna ua la bendera linalopeperuka angani.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha nyeusi mbele ya meza ya machungwa. Amevaa shati jeupe na miwani. Ananywele za dreadlocks ndefu. Anashugulikia computer na vifaa vingine vya ofisi. Nyuma yake kuna askari amevalia sare ya kahawia na kofia ya nyeusi. Mwengine wamevaa nguo nyeupe na nyekundu wakiangalia. Kuna mabango kwenye ukuta.

Wachezaji wa mpira wa miguu uwanjano, mchezaji mmoja, jersey nyekundu nambari kumi na sita na naruka juu akielekea mpira, wachezaji wengine wameva jersey za manjano, nambari 19 na zingine, watu wanatazama kutoka viti vya rangi tofauti wa njano. wawili wamesimama karibu naye.

Umati wa mashabiki wakishangilia kwa furaha katika mchezo , mwanamke mmoja ameinua mikono yake hewani akiwa na miwani ya jua na Fulana iliyoandikwa Kenya , watu wengi wamevaa nguo za kijani na nyekundu za kitaifa , mazingira ni ya shangwe na mchezo mkuu unaoendelea .

Kikaango kirefu cha mbao mbele, nyuma yake kuna watu kadhaa wakiwa wamesimama kwenye foleni. Baadhi yao wameshikilia nyaraka, upande wa kulia kuna nguzo za chuma, jengo linaonekana kuwa la zamani, kuna televisheni ukutani.

Tanki kubwa la maji lililoongezwa juu ya jengo. Tanki hili ni la plastiki lenye rangi nyeusi na limewekwa kwenye mfumo wa nguo za chuma. Kuna ngazi ya kupandilia ili kufikia tanki hilo. Jengo lina sakafu ya matofali na kuta za saruji. Hii ni mfumo wa kisasa wa kuhifadhi maji kwa matumizi ya kila siku.

Kundi la watu wameketi kwenye viti. Mwanaume mmoja amesimama mbele yao akionekana kuongea. Baadhi ya wanawake wamevaa shati nyekundu. Mahali panaonekana kuwa ofisi au ukumbi wa kusubiria, ukiwa na kaunta na vifaa vya kisasa. Hakuna uhuru wa harakati. atu wanaskiza kwa makini.

Tangazo la The Judiciary Dialogue Day lina alika wananchi kushiriki mazungumzo na mahakama tarehe thelathini na moja January, mwaka wa elfu mbili ishirini na tano kuanzia saa tano asubuhi. Mwanamke amevaa shati ya buluu na kitambaa cha kichwa chenye rangi ya kahawia. Tangazo linaeleza malengo ya kuboresha mchakato wa sheria.

Mwanamke mmoja amevaa miwani ya miwindo na nguo ya rangi za blue ,njano na nyeupe. Amevalia ukanda wa shanga za dhahabu shingoni. Anasimama mbele ya kipazasauti. Nyuma yake kuna bango jeupe la maandishi. Anaonekana akiongea huku akitabasamu. Kuna nembo ya serikali upande wa kulia wa bango hilo.

Mchezaji mmoja amevaa jezi nyeusi yenye nambari kumi na nne pamoja na jina Kenya. Anashikilia mpira wa rangi ya dhahabu. Mchazaji mwingine amevaa jezi ya kijani kibichi yenye nambari kumi na mbili, nyuma yao kuna viti vingi vya njano vilivyopangwa mtarini.

Umati mkubwa wa watu waliojipanga kwenye uwanja. Wameinua mikono yao hewani wakiimba na kupiga kelele kwa furaha .Bendera ya Kenya imepambwa mbele yao, wamevaa nguo za rangi nyekundu, nyeupe na kijani. Kuna mwanamume na wanawake na watoto wengi. Mazingira ni ya sherehe shangwe kubwa .Angaa ni la jua la mchana.

Watu wengi wamekusanyika nje ya kituo cha huduma J.P.O. Nairobi. Baadhi ya wanawake wamevaa hijab za buluu na nyeusi .Msichana mmoja amevaa shati jekundu. Jengo hili Lina paa la mtofali na rangi nyekundu. Alama ya kijani inaonyesha kuingia. Foleni ndefu inasubiri kupata huduma na barua za Posta katika kituo hiki.

Kundi la watu wamejipanga pamoja wakitabasamu na kuonyesha ishara ya vidole, wamevaa nguo za rangi mbalimbali, kijani, nyekundu, nyeusi, buluu na nyeupe. Kuna mwanamke mmoja mweupe katikati ya makundi.

Mchezo wa volleyball ukiendelea uwanjani, wachezaji wamevaa jezi nyekundu na wengine kijani wakiruka juu ya wavu kujaribu kupiga mpira. Mashabiki wamefurika viti vya uwanja wakishuhudia mchezo. Mpira wa manjano na samawati unaonekana angani.